Shule ya upili ya Miritini imejengwa kwa rangi ya kijani na baadhi ya watu wameketi njee. Madarasa mawili katika shule hii yaliwezeshwa kupitia ufadhili wa hazina ya ustaawishaji maeneo bunge ya Jomvu.